Shambiki ni watu ambao wamesaidia wachezaji kuendelea kucheza, wawe na furaha ya kucheza kwa klabu ambayo wanapenda kwa sababu bila wao mpira haugekuwa na maana.

Watu ambaye watasoma ningemwambia asome Kwa bidii. Maana yake umuhimu Ni kuwa Na kartasi nzuri ya kupata kazi.

Washambiki hawa inaonekana kama wamefurahia sana. Ni kama timu yao imeshinda na kufuga mbao. Wachezaji wakipata wanasaidiwa na washambiki kwa sababu washambiki wanapiga kelele kwa jina ya wachezaji.

Huduma watu wanafaa wasaidiwe kitu ambacho wanataka kwa sababu kwenye huduma watu wanafaa wapewe karatasi kama wako na shida ya kitambulisho irekebishwe na kama ni simu pia laini zitengnezwe.

Ni vizuri watu kusajili kile kinachotokea kwa sabau ukikosa kujisajili utakosa mali. Utakosa mali ya kulipia ushuru.

Wageni wakikuja wanafaa wasaidiwe, wanafaa wakaribishwe na wapewe kiti cha kuketi, kwa sababu serikali ikikutana wanafaa pia waheshimiane, wapewe ya fursa ya kuongea na kusalimiana.

Unapomuona serekali ama mtu mkubwa unafaa usalimie lakini huyu jamaa anaitwa Rigathe ni mtu ambayo amesababisha kifo cha wakenya wengi alifanya kwanza kwa maandamano.

Mashabiki wanafaa wapewe nguo na kila wanayofanyiwa pesa ya kuingia rahisi, kwa sababu bila wao mpira hauna maana. Wachezaji huwa wanasikia vizuri wakisikia maneno ya mashabiki.

Kupita kwenye kiti, na kufanya, anafaa apige na asimame mbele ya watu aseme chenye atafanya na watu pia wasike vizuri na Mungu

Mashambiki wa mpira wa mguu wa Kenya wanafaa wategenezewe mahali mzuri pa viti. Wanafaa wapewe malezi ya kukaa wanaposhimbika watu wao.

Timu hii ya Gor Mahia inakuanga timu mzuri sana. Ni timu ambayo inashinda kila timu katika nchi ya hii Kenya. Ukicheza na hii timu watakucharaza kwa magoli.

Wachezaji hao ambao wanaenda kucheza ndani ya uwanja wanapewa usaidizi kwa sababu ukipata unasaidiwa unapata nguvu ya kucheza.

Huyu ni Kasongo, Kasongo ni muongo sana. Ameua watu wengi, amefanya hii nchi, yeye ni kiongozi mbaya haswa.

Watu waende mahali ya Huduma Centre ili wapate usaidizi ambayo wanahitaji sababu kwenye Huduma ndio watu wanasaidiwa kuregeshwa vitu ambazo walikosa ama waliopoteza.

Mpira wa mkono pia umezingatiwa na kuchezwa sana uku nchini, hasa wasichana wanapenda kucheza voliboli.

Mashabiki ambao wanapenda timu zao, wengine wanafanya vitu ambazo hazieleweki kama huyu shabiki alifanya hii kitu na akapata jina kubwa.

Mpira wa miguu, kadanda, ni muhimu sana kwa wananchi. Kwa sababu, yoyote ambaye ako na talanta ya kucheza, anaeza ekaenda nchi, nchini kubwa na kucheza kwa maisha yake.

Kiongozi kusalima watu Huwa ni kitu nzuri sana. Kiongozi anafaa aende atembelee watu aone shida yao, apige story na wao Kisha asalimie hiyo eneo.

Kwenye Huduma unaweza ukapata vitu amabazo umepoteza kimakosa. Kama kitambulisho, kama laini, chochote unaweza ukapata. Watu wajisaidie ambao wamepoteza vitu ama mali zao waende kwenye Huduma center ili wapate usaidizi ya kutosha.

Watu wanafaa waende kwenye huduma ili wapate usaidizi ambao wanahitaji, kwa sababu usaidizi hapo nchini Kenya kila mtu anahitaji.

ukipewa microphone ama vifaa vya kuongea unafaa uangalie watu uwaambie kile ambacho unajua. Watu wengi huogopa wakipewa.

Basi kupata kitambulisho, unafaa uende kwenye huduma centre kwa sababu hapo watu hupata yenye wanahitaji, wataeza kupata kitambulisho chao.

Mashabiki wa Kenya wanafaa wasaidiwe watengenezewe mahali pa kuketi, waone na wapee wachezaji nguvu ya kucheza mpira sababu hao ndio watu ambao wanaleta pesa ya ushuru.

Siasa wanafa wasaidie watu amabao walituchagua kwa sababu kwenye kiti amabao wanaketi ni juu ya watu waliomchagua watu wasisahau wenye walimchagua na waende awasaidie.

Hapa ni mahali ambapo watu wanasaidika sana wenye wako na shida ningewaambia waende kwenye huduma ili wapate usaidizi ambao wanataka. Serekali inawahudumia na watu ambao watakutano hapo ni watu wazuri.

Timu inafa kuwa na nidhamu ya kucheza, kwa sababu bila nidhamu na heshima hakuna timu inaeza fika mbali. Watu wanafaa wasaidiane na kusikilizana.

Kila mhudumu ambaye ni wa Kenya, inafaa wazingatie maneno ya hilo chama wako nalo, wasiende kudhulumu chama lingine ama watu wengine.

Huduma centre watu pia wanaweza wakatoa pesa na kutumaniwa pesa, wanapata aina yote ya simu ya safaricom na mpesa.

Kadi hizi ni kadi ya vitambulisho, inafanya watu wapate sheria ili waende mahali popote wanataka kwenda. Mtu akikosa kupata kitambulisho, hio ni makosa.

Kila mtu ambaye anatafuta haki aende kwenye mahakamani kwa sababu hapo ndo mahali watu wanapata haki zao. Wenye wanahitaji kupewa haki wafaa waende.

Wachezaji wanapocheza mpira, wanafaa kuwa na nidhamu. Wanafaa wachunge goli yao na wacheze mpira ambayo iko na nidhamu .

Watu wakifika hapa, wanafaa waelimike na kila mtu aseme kenye anajua, watu wanafaa waelezane vitu vile wapate fursa ya kuongea na kujulikana.

Serikali inafaa wachimbe mtaro ambao maji na machafu zinapita. Kwa sababu mvua ikinyesha na hakukuwa na mtaro watu wanapata ajali na maji watakosa mahali ya kupita.

Kiongozi anafaa afanye kitu muhimu. Kitu watu wanapenda, vile watu wanataka, na vile nchi huweza kuenda. Sio kufanya kitendo mbaya.

Serikali inafaa kutengeneza mahali pa kutupa takataka ama uchafu, watu wakiwacha chafu kwenye sokoni, soko huharibika, ugonjwa zinakuja.

Elimu ni kitu muhimu sana kwa wananchi. Ni vizuri watu kusoma wakiwa wadogo. Wakiwa mkubwa, wakizeeka, hawawezi wakasoma. Akili zao zitazeeka haraka.

Raisi William Ruto amefanya kazi ngumu na kuleta matatizo kubwa kwenye nchini watu wengi wamekosa uhai wengine wamekosa kazi na ata watu wengi wamefanyiwa vibaya tangu akuje.

Tenki ya maji inasaidia sana watu wengi, ya kwanza inasaidia kuweka maji, na hiyo maji inaweza kukaa muda mrefu ya pili watu wanaweza kuchota maji mngi kama vile maji lia mia tano, elfu mia tano.

Wachezaji wakishinda wanafaa waende kwenye ndani ya uwanja ili waende wacheze na mashabiki wao. Wafurahie kwa pamoja.

Wanasiasa wanafaa wasaidie watu ambayo waliomchagua, kwa sababu watu hao wanateseka huku nje. Wanahitaji kiti, wanahitaji maji, wanahitaji kila aina yote ya usaidizi.

Madaktari wanafaa waambie watu na wasaidie na kusajili ugonjwa pia kwa sababu wakifanya hivo wanasaidia kina jamii wote na wanapenda sana.

Huduma centre, watu wanafaa watumie mbinu za ukweli za kuwasiliana ili kusaidia watu wengine kwa sababu kwenye huduma centre watu wanapata usaidizi kama kilaini ama kitambulisho.

Watu wakipata shida ya laini na kitambulisho wanafaa waende kwenye Huduma ili wapate usaidizi. Kwenye Huduma watu hupata kila aina ya usaidizi wanataka kwa sababu kuna watu ambayo watasaidia.

Kwenye huduma centre, mtu anafaa waende wakitaka kuhudumiwa. Kama wako na makosa ya kitambulisho wanaweza kupata maarifa mingi na kupewa usaidizi ambao wanataka.

Mpira wa kandanda unachezwa kote nchini. Watu wanafaa wacheza mpira hiki ili wapite na wapate maisha mema wakienda ma nchi zingine wakitafuta talanta yao.

Mchezo wa kandanda au mpira wa mguu unasaidia watu wengi. Wavulana wanajisaidia kucheza mpira na wanaonyesha talanta yao. Pia wasichana pia wako na haki ya kuonyesha talanta yao pia.

Mahakama ni mahali ambapo mtu anapata haki yake na miongoni mwao waliothulumu wanapelekwa jela. Watu wasithulumu wengine mbali wawasaidie.

Wachezaji hawa wanafaa wapewe ushaidizi ya kutosha na watengenezewe uwanja kubwa ya kucheza na uwanja wa kufanya utafiti ili wafike mbali.

Kwenye mahakama, watu wanafaa wapate haki za kutosha, waliodhulumiwa na waliodhulumu wanafaa wapelekwe kwenye mahakamani na mahakama ifanye haki itendeke.

Mahakama ni kile, pahali ambapo mtu anapata haki yake. Mwenye amedhulumu mwingine anafaa apelekwe ndani, mwenye amedhulumiwa anafaa apewe haki yake.

Serikali wanafaa watengeneze mahali pa kutupia takataka na maji machafu kutoka kiwandani kwa sababu inaweza kudhuru afya ya watu na inaweza leta ugonjwa mingi.

Mchezo wa kadanda ama mchezo wa miguu ni muhimu sana kwa wananchi yoyote. Ni vizuri watu wache-wacheze mpira ya miguu kwa sababu wanaweza wakaleta talenta muhimu kwa nchi.

Maji ni kitu muhimu sana. Ni uhai wa binadamu, wanyama na miti. Maji wanafaa uzingatiwe na utengenezwe ili watu watumie baadae.

Kwenye Huduma watu wanapata usaidizi tofauti tofauti kama vile mimi nilikua nahitaji kubadilishwa kitambulisho changu ambacho kilicho andikwa jina mbaya. Pia nikapata nimehudumiwa vizuri na ni kapata vizuri.

Watu waende kwa Huduma, ili wapate usaidizi ambayo wanahitaji kwa laini, ama kwa kitambulisho. Waende wasaidike, wapate na waone vile Huduma inafanya kazi nzuri.

Kwa mimi ningesema, watu wachague Raila Odinga mwaka twenty twenty seven , kwa sababu huyu mzee, anaeza kuwa anaeza leta mabadiliko hapa nchini Kenya.

Kwenye mahakamani watu ambao wamedhulumiwa wanafaa wamepewe haki zao kwa sababu ni watu ambao ni maskini hawana mbele wala nyuma wanafaa wapewe haki ambayo inawafurahisha.

Hapa ni ile mahali watu wanajisaidia, wakipata wamefungwa laini, wakipata wako na shida ya kitambulisho, wanaweza kufika ili wapate usaidizi ya kutosha.

Kwenye huduma centre ni mahali ya watu wanasaidika wanapokuwa na shida nyingi. Watu wengi husaidiwa kwenye huduma senta na kwa wengi wakati ambapo wanahitaji usaidizi.

Watu hawa wanafanya kazi mzuri kwenye mtaani. Wanasaidia watu wengi kwenye huduma, kwa sababu hapo ndio mahali watu wanapata usaidizi wengine wanarudishiwa chenye wamepoteza.

Wanasiasa wanapo kula kiapo ya kufanya kazi wanafaa wazingatie na wasaidie watu ambao waliomchagua wao. Sio kumsaliti wenye walim, waliomtendea, walio mpa hio kura.